Bustani yenye migomba ya ndizi yenye ya majani ya kijani kibichi, imepaliliwa vizuri na kando yake inaonekana nyasi ya ng'ombe. Na pembezoni mwisho kunaonekana miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi mingi sana.

Mahindi ambayo yako shambani, shamba hili halijaanza kupaliliwa na mahindi yameanza kukauka yakiwa ishara tosha kwamba yamekaribia kuvuna ni mkulima amebakia kuja kuyavuna kutoka shambani mwake, ili aweze kupanda upya.

Wanaume na wanawake wamesimama mbele ya duka la Destiny Dairies milk ATM wanangoja kuhudumiwa na nje yake kunaonekana mitungi ya maziwa duka hili linauza maziwa ambayo yamepakiwa.

Mama mmoja anapakua chakula kutoka kwa sufuria kubwa kuelekea kwa sahani nne za rangi ya samawati na sahani tatu za rangi ya kijani kibichi. Watu wengine watatu wamemzingira ili aweze kuwawekea chakula pia.

Mimea hii ya mahindi inaonekana yenye rangi ya kijani kibichi shambani imekuwa imeathiriwa na mvua nyingi au na wadudu. Na ukiangalia imepaliliwa vizuri na kutoa uchafu wote ndani mwao.

Mzee ameshikilia ndizi ambalo limeiva, mzee huyu kavaa kofia, migomba ya ndizi ikona majani ya kijani kibichi na mengine yamekauka na kubadili rangi yake.

Mwanaume mmoja, amesimama na kushikilia mgomba wa ndizi. Mwanaume huyo amevalia kofia nyeupe, na miwani. Na ndizi imevalishwa karatasi. Na kando ya ndizi hiyo kuna migomba mingine na pia miche mingine iko chini yake na maganda mengine yamenyauka.

Mandizi zimesimamishwa na kupangwa kwa njia ya ustadi zikishikana moja baada ya nyingine zikiwa zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimeekewa chini mahali ambapo kunaonekana pia kuna matone ya migomba ya ndizi ambayo imekauka.

Ng'ombe mmoja mkubwa amesimama, mwenye rangi nyeusi na nyeupe akikamuliwa na kijana mmoja ambaye amevalia kofia, na akikamulia maziwa ndani ya besini ambayo imewekwa chini, na kuna maziwa ambayo yamemwagika na kutapakaa kidogo.

Maganda ya kijani kibichi yametandikwa chini, watu watatu wamesimama pembeni mwao, mmoja akiwa amevalia nguo zenye rangi nyeusi, na kuna ndizi kadha wa kadha zimetandikwa juu ya majani hayo ya kijani kibichi.

Mkono ambao umeshikilia ndizi, ambayo imeweza kutolewa maganda, na ndani yake ni nyeupe, na chini yake kuna maganda ya ndizi ambayo imetolewa, na ndizi zingine, ambazo zingine zimekaribia kuiva, zinaonekana zikiwa juu ya sinki.

Watoto hawa wamesimama kando ya barabara, wakipanda migomba ya ndizi, ambayo majani ya kijani kibichi yanakawiya kukauka, na uko pembezoni kushoto kuna miti mirefu ambayo ni ya majani ya kijani kibichi, na uko pia watu wanapita na kuna nyaya za umeme.

Ng'ombe huyu akiwa amesimama akikamuliwa na mzee mmoja, ana pembe mbili moja ikiwa inaangalia upande wa juu ingine ikiangalia upande wa chini, macho yake yanaangalia chini na nyuma kuna miti yenye matawi ya kijani kibichi ambayo yanaonekana kule nyuma.

Migomba ya ndizi ambayo iko na majani ya kijani kibichi mengine yakiwa yamekauka na kando yake kuna miti mirefu yenye matawi mengi, yenye ya majani ya kijani kibichi na pia ni faida kubwa kwa kuleta mvua.

Mtu mmoja ameshikilia ndizi lenye michirizi ya kijani kibichi na manjano kuashiria kwamba kuna mengine yameiva yengine hayajaiva ameekelewa chini sakafuni na huku nyuma kunaonekana miti na jua ambao limechomoza wakati wa asubuhi na mapema.

Ng'ombe wanne ambao wanakula vyakula vichafu. Mmoja wenye rangi nyeupe, mwingine rangi inakaa mchanga, mwingine nyeusi. Wanapakuapakua vyakula ambavyo vimetupwa vingine vya rangi ya zambarau, vingine rangi nyeupe, vingine nyekundu, na vinginevyo vimetapakaa kila mahali.

Chumbani kuna ng'ombe ambao wamelala, kuna madirisha ambayo yanaleta mwangaza ndani, kuna aina ya rangi mbalimbali za ng'ombe nyeupe na rangi yenye michirizi mieusi kuna nyeusi pekeyake na kuna pia nyasi ambayo niya kijani kibichi.

Ng'ombe mmoja amefungwa ndani ya kibanda ambayo imepigwa na miti kuzunguka, nje yake kuna shamba kubwa ambalo nyasi imekauka na miti mikubwa ambayo inaaminika kuleta mvua katika maeneo haya.

Wazee wawili, mmoja akiwa amevalia koti ya rangi nyeupe na nyeusi wamesimama mbele ya mitungi ya maziwa, kunaonekana duka limefunguliwa na mchoro wa ng'ombe uko ukutani, mabati pembeni kushoto ya rangi nyekundu yanaonekana pia.

Kunaonekana mahindi ambayo, imaweza kwegeshwa juu ya nyumba ya mbao. Imechomwa na moshi mpaka ikabadili rangi na kuwa nyeusi. Kuna mtungi wa mafuta wa colour wa manjano, umewekelewa juu , ili iweze kukauka.

Mwanaume mmoja anamwaga maziwa kwenye ndoo ya rangi nyeupe ikiwa juu ya tukutuk ya rangi nyekundu, mbele yao kunaonekana uwanja ambao nyasi imekauka na miti ambayo inakaribia kukauka kwa umbali.

Kuna migomba ya ndizi ambayo iko na majani ya kijani kibichi na mbele yake kuna nyasi ambazo zimekatwa zemewekwa pale na kuweza kufunikwa na mabati ambayo yameshikiliwa na mti. Kuna nyumba ambayo iko na mabati yenye yamezeeka na nyasi ambayo imemea nje ya nyumba hiyo ya kijani kibichi.

Mama mmoja ambaye amevalia shati nyeusi, amesimama chini ya migom a ya ndizi ambayo yenye majani ya kijani kibichi, na kando ya mama huyo Kuna miche mifupi ambayo inamea nyuma Kuna nyumba ambayo Bado haijapakwa rangi.

Kuna aina mbali mbali ya migomba, na ndizi ambazo nyingi zao zimekaribia kuvunwa. Migomba iko na majani yenye rangi ya kijani kibichi, na kuna ingine yameanguka yako chini, na yamepaririwa vizuri.

Shamba hili kubwa lenye migomba ya ndizi, nyasi za ng'ombe, mahindi, na hata miti mirefu ambayo iko na matawi mingi. Na angani kuna mawimbi nyeupe, na mengine ya samawi.

Mwanaume mmoja amesimama kando ya ng'ombe akiwa amevalia shati nyeupe na gambuti nyeupe ng'ombe mwenyewe akiwa amefungwa na nyororo nyuma akiwa na rangi nyeusi yenye michirizi ya rangi nyeupe akiwa huko mahali anaishi zizini.

Mzee amesimama shambani mwenye migomba ya ndizi, yenye majani ya kijani kibichi anaweka mabango mbali mbali. Jua limewaka hata migomba hiyo, inatoa kivuli chini ya mchanga ambao umepaliliwa vizuri na kulimwa vizuri.

Ng'ombe wanaonekana wakila nyasi ambayo imewekwa juu ya gurudumu la gari. Ng'ombe hao wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa na vibango masikioni za rangi ya manjano wengine wanaangalia kando na chini kuna nyasi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja anayekamua maziwa kwenye ndoo ya rangi ya samawi na nyeupe, ngombe huyu amefungwa miguu na mama huyu amekuwa ameketi akikamua maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia overall ya rangi nyeusi akimwaga maziwa, na kuna mitungi ya maziwa mingi inaonekana nyuma yake, na kwa upande wa mbali kunaonekana miti mirefu na mbele yake kunaonekana chumba chenye mabati ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia ya rangi ya manjano, pambu ya rangi ya manjano yenye mijirizi ya rangi ya samau ameshikilia pambo hilo na kunyunyizia dawa ng'ombe ambaye ako kwa rangi nyeupe na rangi nyeusi na huko kando kabisa kuna kibanda na migomba ya ndizi

Migomba yenye ndizi aina tatu, ina matawi ya kijani kibichi na mengine yamenyauka na kuna migomba mingine katika bustani hili.